Miti miwili imeshikilia posta moja kubwa nyeupe iliyo na maandishi ya rangi ya nyekundu, maandishi haya ni jina la daktari na namba ya simu ya daktari huyu.

Watu wawili wanaokota takataka, watu hao wamevaa mavazi ya kujikinga na takataka wamevaa pia barakoa usoni, kuna pikipiki inayopita kwenye njia hiyo.

Dawa inayoitwa "Albam Jarabu" iko kwenye chupa na linatangaziwa kuwa na matumizi mingi kama kuongeza nguvu za kiume, kuimarisha misuli ya uume na matumizi mengine mengi.

Dawa kwa jina Pherolax imewekwa kwenye sanduku ndogo, sanduku hii ni ya rangi nyeupe pia ni ya rangi nyekundu imechorwa tembe za mwili na bado imeandikwa kuwa na tembe thelethini.

Madaktari wawili na mgonjwa mmoja wako hospitalini. Daktari mmoja ywaonekana kutibu mgonjwa huyu. Daktari mwengine ywaangalia kamera na kupigwa picha.

Wanawake wawili wanakaa kuzungumza, mmoja ywamueleza mwengine kuhusu meno. Anayeelezana amevalia nguo nyekundu na maski ya kufunika mdomo.

Daktari amevaa mavazi ya rangi ya samawati kutoka juu mpaka chini. Daktari pamoja na mzazi aliyebeba mtoto wake wamevaa barakoa ya usoni. Mtoto huyu anadungwa sindano.